Wanariadha hawa wanaonekana kuwa na furaha tena zaidi pale ambapo nyuso zao imejaa furaha tena tele na wanariadha hawa wanaonekana kuwa ni watifu tena zaidi pale ambapo ni wazuri na wana manufaa tena zaidi.

Watu hawa wamekumbana pamoja kusherehekea mchezo ambayo walikua wanaona au kutazama na wameibuka washindi kwa kupiga vigelegele na firimbi midimoni mwao huku wakiinua mikono yao juu kwa shangwe na vigelegele.

Wanariadha hawa wanakaa kuwa ni wanafunzi la eneo fulani pale ambapo wanafanya mazoezi ili kujitayarisha kwenye filamu ama kwenye gemu ambayo inakuja pale mbeleni, na wanakaa kuwa wamo tayari kupigania kikombe chao.

Wanariadha hawa wanaonekana kuwa ni wanariasha wa nchini ya kenya na wameibuka kuwa washindi. Pale unaweza ona kwenye picha wameinua kikombe cha ushindi na wanasherehekea kwa furaha tena zaidi tele kama vijana wadogo wanatimu.

Duka hili ni duka la m-pesa, pahali ambapo unaweza kusaidiwa kutoa pesa kwenye akaunti yako ama kuenda kuweka pesa kwenye akaunti yako.

Wanariadha hawa wamo kwenye laini, karibu kwenda kucheza mchezo yao ya kandanda, na wanaonekana kuwa, wana shati ambayo imeandikwa Kenya na wamo tayari kuingia kwenye michezo ya kandanda.

Doctor William Samoei Ruto anaapa kwa hadharani mbele ya watu pale ambapo anasimama na kuongea hadharani. Itakuwa akifanyia Wakenya wenzake na uongozi bora pale nchini Kenya.

Jumba hili jumba la hospitali pale ambapo watu wameketi kungoja wahudumiwe wengine wameketi kungoja wagonjwa wa ndani kwenye operesheni na wengine wako kwenye kiti kuridhisha.

Rais Uhuru Mwigai Kenyata anaonekana kuwa na furaha tele tena zaidi, akiwemo na wenzake wakuu na polisi pale nyuma wanaonekana kutembea na kutoka kwenye hadhira fulani.

Rais Uhuru Muigai Kenyatta amekaa na mke fulani pale amapo wanaonekana kuwa na furaha tena zaidi, wamesalimiana kwa kufungania mkono wako kwenye sherehe fulani pale ambapo wanasherehekea jambo kuhusu kitu fulani.

Wanakamati hawa wanaonekana kutoa hotuba kwa wananchi, na watu hawa wana vyeo vikuu, na kulingana na ambavyo picha inatuonyesha, watu wako na pesa tena zaidi, na ni watu wakubwa.

Huku naona ni pahali pa kutumia watu wote. Tena hapa ni pahali pa kutengeneza fito inayofa katika serikali. Ili serikali wapate ushuru kwa njia yoyote kwa pesa inayoingia katika akaunti ya watu tofauti.

Wakenya hawa kutoka kwenye kiwanja cha kuchezea mpira la wariadha na wanaonekana kuwa na furaha tena tele zaidi .Wamevaa nguo za kuimarisha Kenya na nchi yao mzuri.

Watu hawa wanakaribiana na wanaoneka kuwa watu wengi kuwa na furaha tena tele zaidi, pale ambapo watu hawa ni watu wakubwa na mbalimbali kwa Afrika. Kuna manufaa tena zaidi na wanaongezwa cheo kwa kulingana na ambavyo huwa na furaha tena zao zaidi.

Watu hawa wanaonekana kuwa na mazungumzo ya muhimu zaidi pale ambapo mmoja wapo alikuwa rais wa nchi yetu ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ambapo alikuwa anaongoza nchi yetu kwa vitu vingi sana. Na mwingine ni mmoja wapo ambapo ni.

Watu hawa wameketi chini kwenye jumba fulani pale ambapo ukiangalia kwa utaratibu zaidi wanakaa ni kama watu wa huzuni na wamevaa ma jaketi yao nyeusi na nyekundu pale ambapo tunaweza kupatata unaona mtu anawahubiria ama kutoa hotuba fulani mbele ya hao watu wakisubiri jambo lolote.

Kwenye ofisi hili ni ofisi la kitengenesa passpoti pale ambapo unaenda kwenye ofisi hii la immigration office na unaweza kutengenesewa passpoti na ueleze pale ambapo unaweza kuenda na utabidi ulipe passpoti yako hili upewe.

Mheshimiwa Raila Amollo Odinga anaonekana kutia sahihi jambo fulani pale ambapo wako kwenye ofisi kuu na ni ofisi safi zaidi pahali ambapo anapigwa picha ili kuonekana kwenye mtandao akitia sahihi jambo fulani ambapo wamekubaliana na mtu fulani.

Mashindano haya ni mashindano ya wasichana , pale ambapo wanacheza mpira wa mkono na wanaonekana kuwa na furaha na hawana changamoto yoyote na wanacheza na wanashindania kikombe ili waweze kua nambari la kwanza ama waeze kupata pwsa ambapo yanashinda kwenye mchezo mchezo hili.

Watu hawa wanaonekana kuwa watu wenye furaha zaidi. Pale ambapo tunaona nyuso zao wakishangilia kwa kelele na vigelegele, na inaonekana ni mtu mwenye anajulikana, hapa stegi hapa ni gori.

Watu hawa wanaonekana kuwa ni watu wanapenda michezo kwa ajili wamevaa mashati yameandikwa sportpesa pale ambapo unaweza cheza na upate pesa kwa urahisi sana ukibeti na ukiekelea pesa yako kwenye timu fulani. watu hawa wanaonekana kuwa watu wengi kwa sababu wanatafuta pesa kwa njia hii,

Kampuni hii inaonekana kua kampuni kubwa la huduma Kunya services ambapo mwananchi anapaswa kuenda kuhudumiwa kwenyev kampuni hii alafu upate manufaa mingi zaidi.

Mtu huyu inaonekana kuwa ameweka vilemba kwenye kichwa chake na kwenye uso yake ili afuniko uso asijulikana na mtu yoyote kwenye kilemba hiki inaonekana kuwa anaombea kura kwa Moi KANU kampuni ya KANU. Pale imechorwa jogoo kwenye picha na ni ya mtu aliyetaka.....

Jipipa hili linatumika kueka matakataka na inaweza kuweka matakataka kama karatasi na matakataka mengine ili waende kutupa kwenye shimo na ichomwe.

Rais Dr William Samoei Ruto anaonekana kuwa akishika kitabu cha kuapa na anaonekana kuambiwa maneno na msimamizi wake pale kando akiwa amesimama na bintiye ama bibiye ili aende kuwa rais wa Kenya.

Vitambulisho hivi vinaonekana kua ni vitambulisho vya wananchi, pale ambapo yako tayari kupatiwanwa kwa wenyewe ili ya. Ina manufaa makubwa sanaa. Inaonyesha kua wewe ni mmoja wapo wa nchi ya Kenya, Jamhuri ya Kenya. Na yanaonekana kua ni matumbulisho mengi na ni ma safi na ina manufaa mengi zaidi.

Mtu huyu inaonekana kuwa alipigwa picha akiwa anaendelea kufanya kazi ya mchezo wake akishindana na watu wengine. Mchezo huu ni wa kuruka juu ili kufika kwenye laini na manukato zaidi.

Watu hawa wanaonekana kuwa watu wakubwa zaidi kwa sababu kinayo chifu na wako kwenye koti, koti kuu la chini yetu ya Kenya, pale ambapo watu hawa wanahukumia mtu iwapo ni siku ya kufungwa na kuhukumia ...